Wanafunzi wa elimu ya watu wazima baada ya muda wa darasani kuisha, wawili wameketi wakiendelea kujdiliana na kufundishana pale ambapo hawakuwa wameelewa zaidi.

Wanafunzi wa shule ya elimu ya watu wazima, wameketi darasani huku wamemzingila mwalimu aliyesimama katikati, akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maelezo ya kina, wakati huu ambao wanajiaandaa na mitihani.

Wamama ambao wamehudhuria elimu ya watu wazima, inayojihusisha na ushonaji wa kutumia mashine za cherehani. Sasa wanafanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia zilizopo juu ya meza zao.

Wanafunzi wa shule ya elimu ya watu wazima wameketi darasani huku wengine wanasinzia, na baadhi wameweka umakini wao kwa mwalimu aliyesimama mbele akiendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima baada ya kuketi darasani, wakipewa maelekezo ya elimu ya kivitendo kwa kina sasa wamesogea eneo lingine ambalo wanafundishwa kivitendo ili kupata ujuzi zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea ukiwa umepambwa kwa ukoka wa rangi ya kijani kibichi, huku rangi tofauti tofauti kwenye vifaa vya michezo vikifanya mandhari kuvutia zaidi.

Vitabu mbalimbali vya hadithi vinavyotumika katika shule ya msingi, vimewekwa mezani vyenye rangi tofautitofauti; kuhakikisha wanafunzi wanapenda kuja kuvisoma ili kuongeza maarifa zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, ukiwa umepambwa kwa ukoka mzuri na fensi iliyotengenezwa kwa miti midogomidogo, kuyafanya mazingira yavutie na kuwa na mandhari nzuri kwa kila mzazi anayemleta mtoto wake.

Muonekano wa mazingira ya nje ya shule ya msingi yamepambwa vizuri kwa ukoka na usafi wa hali ya juu, ukihashiria kuwa ni likizo.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari, majira ambayo wanafunzi wapo likizo, huku mazingira yakiwa yamechafuka kutokana na majani makavu yanayopukutika kutoka kwenye miti.

Bweni la kulala wasichana wa shule ya sekondari, mazingira yakiwa masafi na mazuri, huku vitanda vimetandikwa kwa mashuka ya rangi ya pinki, kusubiri watoke darasani na kurejea baadaye.

Mwanamke mwalimu wa shule ya sekondari, ameketi ofisini mwake huku akiendelea kusahihisha madaftari mengi yaliyoko mezani, ili kuhakikisha wanafunzi wanaelewa na kujiandaa na mitihani iliyopo mbele yao.

Ndani ya chumba ambapo wamejaa wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi huku umakini wao wameuelekeza kwa mkufunzi, aliesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wapo maeneo ya nje ya darasani, baada ya kutoka kwenye masomo waliofundishwa kwa kina, sasa wanaendelea kujadiliana na Kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani ili kuweza kupata maarifa Zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wakiwa na furaha, huku wanaruka na kurusha kofia zao juu, ambazo wamezivalia na majoho, siku ambayo wamehitimu masomo yao na wako tayari kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa nje ya madarasa, baada ya kupewa masomo naa maelekezo ya kina, sasa wanaendelea na utafiti mbalimbali kwakutumia komputa mpakato ili kuweza kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wako darasani wakiwa wametulia na kuweka umakini wao kwa mkufunzi ambaye anawaelekeza mambo mbalimbali kwa kina, wakati huu wakielekea majira ya kufanya mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wakiwa darasani kwa utulivu na umakini wao wameuelekeza mbele kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwaelezea na kuwapa masomo ya kina, ili waweze kupata ujuzi wanaouhitaji kwa ajili ya maisha yao ya baadaye huko mtaani.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wameketi darasani kwenye madawati yaliyochakavu, Huku wameweka umakini wao kwa mwalimu aliyesimama mbele akiendelea kuwafafanulia na kuwafundisha mambo mbalimbali ya masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wapo darasani wakikaa kwa utulivu huku umakini wao wameuelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwafundisha na kuwapa maelekezo mbalimbali ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa ndani ya bweni ambalo huwa wanalala baada ya masomo yao, wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, huku baadhi wakiwa wameshika simujanja mikononi mwao, wakiendelea kuperuzi na kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani baada ya kufundishwa na kupewa maelezo ya kina, sasa wanatumia komputa mpakato kuendelea kutafiti ili kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina, sasa wanayatendea kazi kwa vitendo kwa kutumia mashine zilizopo mbele yao juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina na mwalimu wao, sasa wanafanya kazi kwa vitendo, kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina, sasa wanayafanyia kazi kwa vitendo, kwa kutumia mashine mbalimbali zilizopo juu ya meza zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya kukaa darasani na kupewa maelekezo ya kina, sasa wameingia chumba cha kufanya majaribio ya vitendo kwa kutumia moja ya mashine iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu, wakiendelea kufanya mazoezi yavitendo kwa kutumia kifaa kilichopo mezani, baada ya mwalimu wao kuwapatia mafundisho na maelekezo ya kina wakiwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, huku wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu; wanafanya mazoezi ya vitendo, baada ya kutoka darasani walipopatiwa maelekezo ya kina kuhusiana na vifaa wanavyovitumia.

Kijana mwanaume wa chuo cha ufundi akiwa darasani baada ya kupewa maelekezo ya kina na mwalimu wake, sasa kwa kutumia kifaa kilichopo mezani anayafanyia kazi kwa vitendo ili aendelee kipata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani, huku wamevalia sare zao za ovaroli zenye rangi ya bluu, na vifaa mbalimbali viko mezani wakiendelea kujifunza, ili kupata ujuzi zaidi

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wamekaa kwa utulivu wakimsiliza mwalimu wao akiwafundisha ili kwenda kufanya kwa vitendo na kuongeza ujuzi zaidi